Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa anaosha anaosha mkono. Kuna sabuni ya kuosha mkono, kuna mtungi ya maji ya kuosha mkono. Pia mtu huyo anaonekana kuwa amevalia barakoa, na sweater . Kuna mlango upande mwingine. Pia kuna kitu cha kutotea maji ambaye inatoka kuosha mkono.

Kuna dawa ama kuna chupa za dawa ambayo ina maelezo juu yake, pia kuna sirinji ya kutumia kudunga dawa ukitumia sindano. Inaonekama kuwa matibabu haya ni ya ugonjwa fulani.

Kuna watu wawili, inaonekana kuna kiangazi, pia kuna ng'ombe ambaye imekaa nje ya kiangazi kukosa chakula na mti ambayo.....bado ina...naweza kuwambia kuna uwanja huu watu hawa wanapewa...

Kuna watu watatu, kuna daktari ambaye anafanya kupeana dawa ya mtoto. Pia wote wamevalia parakoa. Daktari anavalia kiti cha suit ya white . Anangamizi kwa mgonjwa. Anayekuja kupawa ama mandishi ama vitu kwenye plate kwenye plate ya kutoa. Kutoa anamuuliza.

Kuna watu wengi wanaonekana kuwa wanapewa matibabu. Anayepewa matibabu amevalia barakoa, kuna daktari ambaye amevalia barakoa pia na pia na dawa. Pia amevalia glovu. Kuna viti vya kukalia. Inaonekana ni hafla ya mwili hafla muhimu katika mahali hapa ama kijiji.

Kuna mtu mmoja anaonekana kuwa anasoma maandishi ambayo yameandikwa kwenye ama katikati ya miti mbili. Kuna nyasi nyuma. Pia mtu huyo anaonekana kuwa amevalia kofia nyekundu, ana tako la vimbo. Anaonekana kuwa anaangalia ama kusoma maandishi hayo.

Kuna watu wanne, wote wamevalia barakoa, wawili wanaonekana kuwa wanaosha mkono kwenye tangi la maji. Pia nyuma yao Kuna duka ambayo Kuna chakula ama mboga na viazi ambayo zimepangwa kuna miti.

Kuna sindano ya dawa sirinji na dawa maalum pia na barakoa, dawa pia umebandikwa mandishi fulani inyoeleza kuhusu dawa hili ama dawa hizi hili usikue na uchanganyifu.

Kuna watu ambao wanatembea kando ya barabara, kuna magari , kuna ambulensi inayopeleka mtu hospitali, kuna mtu ambaye ameweka bagi kwenye mgongo wake na anasongesha troli, kuna lori la kubebea abiria na pia kuna posti ya stima, kuna miti kando ya barabara.

Kuna mtoto, kuna watu watatu na kuna mtoto anayeonekana akiwa pekee. Daktari ni kama yeye ndio anayoona mtoto amelazwa katika kitanda cha hospitali. Kuna chupa cha kuweka chai, kuna ambaye anasimama kuona daktari na mama yake mtoto. Inaonekana ni wodi ya hospitali.

Ninaona mtoto kwa msitu. Karibu na mama anaitwa ng'ombe. Ng'ombe mmoja ameketi chini, ng'ombe wa pili anasimama, mwingine amesimama karibu na huyo anaitwa ng'ombe. Na kando yao kuna watoto wadogo wawili ambao wamejifunika, na waliletewa ama walitembelewa ya kunywa.

Kuna mtu, kuna saa, kuna tarakilishi, kuna meza, kuna mlango. Inaonekana kuwa ni mahali ambapo unahudumiwa mara ya kwanza baada ya kuingia kwenye nyumba hii.

Kuna mashine ya kuona hali ya mtoto. Pia kuna daktari wawili ambao wamefunika kichwa na kitu cha kuzuia ili kusiingamize na magonjwa mengi. Pia kuna mtoto ambaye amewekwa kwenye mashine. Anaonekana kuwa anapewa matibabu.

Kuna madaktari wawili. Wanaonekana ni madaktari wa meno. Madaktari wamevalia barakoa. Pia wamevalia glove. Mwenye anatibiwa ameketi na kulala kwa kuangalia juu kidogo. Pia nyuma yao kuna inaonekana kuna dawa na mashine ya matibabu.

Kuna watu watatu, wa kwanza ni daktari ambaye anapeana dawa kutumia sindano, kuna ambaye anayepewaanayepewa dawa amevalia barakoa na pia amevalia macho nne, kuna kitu cha kuwekea takataka, kuna meza, kuna viti, inaonekana ni sherehe.

Kuna watu wengi wanaonekana kuwa ni madaktari na wanaoshughulikiwa. Daktari huyu wa kwanza anaonekana kuwa anamsikiza mwanamke huyu. Mwanamke huyu amechana nywele. Pia inaonekana kuwa ni hafla fulani ama jukwa na viti ambapo watu hawa wameketi.

Kuna daktari ambaye anaonekana kuwa akifunikia mtoto ambaye amekua kwenye mashini. Daktari huyu amevalia macho minne ,pia ako na mashini ama kitu ambacho atacho sikia moyo unapo dunda.

Kuna chupa cha dawa ambayo chupa hili mbali mbali ina maelezo zaidi kuhusu dawa pia nyuma yake inaokena kuna sanduku ama boksi ya dawa.

Kuna siringi, kuna sindano ambayo inaonekana imeingizwa kwenye chupa cha dawa. Kuna dawa. Mkononi imevalishwa glovu. Pia nyuma yake inaonekana kuwa haionekani vizuri. Pia siringi inaonekana kuwa iko na nambari ambayo imeandikwa.

Kuna kitanda cha hospitali na daktari na inaonekana kuwa anashughulikia anayeugua, kuna kiti, kuna meza, stima, kuna mashini ya kutumua kutibu matibabu, daktari huyu amebeba simu kwa mfuko wake.

Kuna watu wawili wako ndani ni daktari wa pili ni mgonjwa ambaye anapewa dawa kutumia sindano. Pia kuna meza kando yao. Pia kwenye ukuta kuna maelezo ama kilicho andikwa ili kutoa maelezo. Pia kuna sanduku la dawa.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanashughulikia ama wanaona ama kutafuta mali zilizoharibika. Inaonekana ni nyumba ambayo imeharibika ama imebomoka ghafla. Kuna wale ambao wamevalia cha nguo za rangi samawati.

Daktari ambaye amevaa macho nne anaonekana akimshughulikia mtoto aliyekuwa kwenye mashine. Pia kuna mashine ambayo inatumika kupea matibabu mtoto huyo, pia kuna dawa.

Kuna daktari ambaye anaonekana kuwa anapeana dawa kutumia sindano, daktari huyu amevalia parakoa, mgonjwa pia anaonekana kuwa anangojea kupewa dawa na amevalia kofia, kwenye ukuta kuna imeandikwa ama picha ya maelezo zidi kuhusu matibabu, kuna nyumba kando yao, kuna sanduku la dawa na pia kitu cha kuweka taka.

Kuna daktari na mwana moja ambaye anaonekana kuwa anapewa dawa kupitia kwa sindano. Mama ameketi kwenye kiti pia kuna daktari amevalia nguo ambayo inaonyesha kuwa yeye ni daktari.

Kuna daktari ambaye anaonekana kuwa ameshika dawa maalum katika duka lake, kuna dawa ambazo zimeandikwa maelezo ya kuhusu utumiaji na jinala dawa. Pia kuna michoro ama, ama karatasi ambayo imeandikwa kueleza zaidi kuhusu matibabu.

Kuna watu watatu, kwanza ni daktari ambaye amevalia macho nne, wa pili ni mama mtoto ambaye amevalia kofia na mtoto ambaye anapewa dawa na daktari, na kando yao kuna meza pia kuna dawa ya kutoa uchafu kwenye mkono.

Kuna watu watatu, kuna daktari ambaye amevalia macho nne na mama mtoto ambaye amevalia kofia na ameshikilia mtoto ili kupewa dawa na daktari, pia kuna meza kando yao na maandishi katika.

Kuna chupa za dawa, nyuma pia kwa chupa hizi kuna maelezo kuhusu matumizi ya dawa hizi, nyuma kuna picha ambayo imechorwa mwili ya mtu na upande za mwili ambayo hutumika kwa madawa hizi.

Kuna chupa ya dawa. Chupa hii iko na kifuniko ya rangi nyekundu. Kando imendikwa matumizi ya dawa na jina ya dawa hizi. Kando kuna sindano na sirinji ya kutumia katika kupeana dawa hizi.

Kuna daktari ambayo anaonekana anapea mtoto dawa akitumia sindano, pia mama mtoto na daktari wanavalia barakoa na mtoto ameketi, na kuna meza, kuna viti na kuna dawa ambazo zinaonekana.

Kuna watu wawili, moja akiwa anaendesha pikipiki na mwengine akiwa anasukuma pikipiki ili kutoka kwenye maji au kwenye bawa la maji pia inaonekana pikipiki hili iko na mtungi ya maziwa ama maji na miti kando ya pahali maji hupita.

Kuna daktari wawili, mmoja ambaye anaonekana kuwa anashughulikia mgonjwa. Daktari amevalia barakoa, pia amevalia glavu, akona tochi. Anapeana dawa kwa kutumia sindano.

Kuna watu wawili, mmoja ni daktari wapili ni mtoto ambaye ameekwa kwenye kitu cha kumlazia hospitalini. Daktari huyu anaonekana kuwa anamshika mtoto ama kumwona mtoto vile anavyohisi.

Kuna watu ambao wameketi kuna ambaye anayetembea akiwa amevalia barakoa. Kuna mmoja ambaye anapewa dawa kutumia sindano. Mama huyo ameshika karatasi, kuna daktari ambaye amefunga nywele, kuna ambaye anayeadika halafu kuna viti, kuna meza, kuna vitu ambavyo vinaonekana ni kuwa ni vya hospitali

Kuna boxi za kueka dawa ikiwa na maelezo kuhusu dawa, dawa ni tembe ya rangi nyekundu. boxi hizi ni tatu pia inaeleza kuhusu dawa hizi.

Kuna daktari wawili, kuna mgonjwa mmoja ambaye daktari wanaonekana kuwa wanaangalia meno yake, kuna kiti, kuna dawa na tochi, kuna parakoa, kuna saa kwa daktari.

Kuna watu kwenye picha hii, kuna mitungi ambayo na inatumiwa kuchota maji kwenye mahali ambapo inatokea, kuna dirisha, kuna nyumba nyuma ya watu hao pia kuna miti nyuma yao na posti ya stima.

Kuna chupa cha dawa ikiwa na kifuniko nyeusi. Dawa zinaonekana kuwa ni tembe. Kando yake kuna maelezo kuhusu utumiaji wa dawa hizi kwa watu.

Kuna tuktuk mbili na bodaboda moja ambao wanang'ang'ana kuenda katika maji ambayo imefurika. Nyuma yao kuna maduka.

Kuna chupa cha dawa ikiwa imefunguliwa, kuna tembe za rangi nyekundu pia kifuniko iko na tembe moja, kuna karatasi kando ya tembe hizi.

Kuna madaktari ambao wanaonekana kushughulikia mgonjwa. Kuna mashini wanayotumia katika matibabu. Kuna taa ambazo zinawaka, kuna milango na tarakilishi.

Kuna lori mbele yake nyeupe na nyuma yake nyekundu, kuna watu wawili kando ya gari hii, chini ya hari hili limeekwa sementi kando ya pahali gari hili limeegeshwa kuna nyasi kuna stima, kuna miti ya stima, kuna nyaya za stima na miti.

Kuna daktari wawili ambao wanaonekana kuwa wanashughulikia watoto ambao wako kwenye mashine. Kuna kioo ama dirisha ya kioo, kuna mashine ya matibabu. Daktari amevalia nguo inayojulikana kuwa ya madaktari.

Kuna mwanafunzi anaonekana akifanya kazi fulani wenzake wakiwa nyuma yake , mwanafunzi huyu amefalia miwani ni mahi pa kufanya practice , kuna meza Kuna viti.

Kuna watu katika picha hii ambao wamekusanyika wakiona mmonyoko ama udongo ambayo imeingoleka katika mahali pa maji kupita katika barabarani.

Kuna daktari ambaye amevalia barakoa ni mwanamke amevalia glovu. Anaonekana kupea mtoto dawa kutumia sindano. Kuna mama mtoto. Kuna wamama wengi ambao wameketi kando yao wakingojea matibabu.

Kuna daktari na mama mmoja na daktari anaoneka kuwa anampea dawa kutumia syringe na sindano. Pia wote wamevalia barakoa na mama huyu ameketi daktari amesimama. Pia kuna vitu ama vitu ambavyo zimewekwa kando yake.

Kuna watu watatu, wa kwanza ni daktari, mama mtoto na mtoto, daktari anaonekana kuwa amevaa barakoa na miwani, mamake amevaa pia barakoa, mtoto anadungwa dawa na sindano, pia nyuma ya daktari kunaonekana kuwa kuna vitu mabandiko katika ukuta maelezo kuhusu matibabu.

Kuna watu watatu ambao ni madaktari, wanaonekana kuwa wanaendelea na matibabu ama procidure katika hospitali, watibabu hao wanaonekana kuwa wamevalia barakoa pia wamevalia glavu na pia kuna vitu za kuwekelea dawa kando yao.

Kuna madaktari ambao wanaonekana kuwa wanashughulikia mgonjwa ,inakaa kuna vitu ambabvyo hutumika katika matibabu. Kuna meza, kuna mashine, kuna dawa, kuna taa.

Kuna chupa tatu za dawa, ikiwa zote zimeandikwa matumizi na vitu ambazo zimetumika kuunda dawa hizi, unaonekana ni dawa maalum ta kutibu magonjwa mbalimbali.

Kuna chupa ya dawa ikiwa na kifuniko cha rangi nyeupe. Pia, kando ya chupa hili imebandikwa picha ama karatasi iliyokuwa yenye maandishi inayoelezea kuhusu dawa hii.

Kuna mama wanne wenye wamebeba mitungi ama maji kwa wenye wameweka kichwa ki kwa katika kichwa yao Mwengine anaonekana kuona upande wa nyuma na mmoja kuangalia wawili kuangalia mbele. Inaonekana kuwa hawa hi watu wenye wanachukua maji kutoka mtoni.

Kuna watu ambao wamepanga laini wakiwa wameshika neti. Kuna gari, kuna watu ambao wameshika mitungi ya maji ama mafuta. Kuna miti. Sakafu ni changa.

Kuna chupa tatu za dawa ikiwa chupa ya kwanza iko na maelezo ya matibabu hiyo. Kuna barakoa kando, kuna sirinji na sindano. Pia inaonekana ni mahali samawati.

Kuna watu waili ambao wanaweka takataka kwenye pahali pamoja, kuna pikipiki inaonekana inachukua watu, kuna miti, kuna nyumba, katika upande mwingine wa barabara.

Kuna madaktari wawili wa kwanza akiwa anapeana dawa kutumia sindano anayepewa dawa ameketi kwenye kiti, amevaa barakoa pia kwenye meza kuna sanduku la dawa.

Kuna picha ambayo inaelezea kuhusu shida ya kuumwa na kichwa. Kuna dawa ambayo imepeanwa na maelezo zaidi kuhusu utumiaji wa dawa hizi ama hii ili kuponya kichwa ambapo inauma.

Kuna watu wawili ambao wamevalia nguo ambazo zinazuia dawa kuingia kwa mwili na tanki na mitungi inaoanekana ni ya dawa fulani . Juu ni ya vioo kuna dirisha ya vioo ama kipande vya vioo pia kuna tank kubwa ambayo wanaonekana kumwaga dawa ndani.

Kuna madaktari ambao wanaonekana kuwa wanapeana chanjo, kuna mama mtoto na mtoto, mama huyo amevaa barakoa na pia madaktari amevaa barakoa, kuna meza pia kuna sakafu na pia kua kiti mama huyo ameketi.

Kuna watu ambao wamevalia nguo za rangi nyeupe, wawili wakiwa wamebeba dawa kwenye migongo yao, wananyunyizia dawa kwenye gari. Gari ni ya rangi nyekundu. Kuna miti, nyumba pia inaonekana kwa mbali. Kuna njia ya mawe.

Kuna chupa ambazo zimeekewa kwa upande moja, chupa za maji . Pia inaonekana ni jumba ndogo yenye ukuta ni mbao . Juu kuna mabati ambayo chupa hizi zimewekwa.

Kuna watu watatu kwenye picha. Mmoja ni daktari, wa pili ni mama mtoto, na mtoto. Mtoto anaonekana kuwa anapewa dawa na daktari akiwa ameshikiliwa na mamake. Mamake amesuka nywele. Pia, mtoto anaonekana kupewa dawa na daktari.

Kuna daktari ambaye amevalia barakoa, amevalila miwani, pia amevalia glovu, anaonekana kuwa anashughulikia mgonjwa ambaye amekuja, ili meno yake kutibiwa, pia kuna kiti ya kukalia.

Kuna kitu cha kuweka dawa ikiwa na maelezo kuhusu dawa, dawa hizi ni tembe, dawa hizi ni rangi majani. Inaonekana kuwa iko kwenye meza ,pia kwa dawa hizi zimeandikwa maelezo.

Daktari wawili ambao wamefalia barakoa moja amefalia miwani kuna mgonjwa anayeshughulikiwa kwa meno pia kuna taa , sindano pia kuna sirinji ya kuweka dawa.

Kuna daktari ambaye anapeana dawa kutumia sindano, daktari na mgonjwa amevalia barakoa, mgonjwa ameketi, kuna maandishi ambaye inaeleza kuhusu afya ama dawa zinazopeanwa.

Kuna watu wawili, kwanza ni daktari ambaye anaoenekana anatoa dawa kwenye chupa, na kuna mama ambaye amemshikilia mtoto, kuna kitu daktari anatumia kubeba dawa, kuna miba pia kuna miti na mchanga.

Kuna daktari ambaye amevalia barakoa, amevalia miwani. Anaonekana kuwa anaangalia mgonjwa kwa meno yake. Ameketi kwenye kiti. Kuna kiti ,kuna dawa ambazo ameziweka kwenye meza na pia kuna sabuni ya kuosha mkono.

Kuna watu ambao wamekusanyika, wakiona mmomonyoko wa udongo kando ya daraja, pia kuna maji chafu ambayo inaenda kwenye daraja, inaonekana ni mtoni.

Kuna chupa ya dawa ikiwa imefungwa kwa utaratibu , chuoa ni ya rangi nyeupe, pia kuna maelezo kuhusu madawa hizi.

Kuna chupa ya dawa. Dawa ni rangi ya uturungi, pia kando yake kuna maelezo kuhusu utumiaji wa dawa hizi. Nyuma kuna miti, chini ni mchanga, pia.

Kuna daktari ambaye anapea mtoto dawa akitumia sindano. Kuna mama mtoto. Daktari amevalia miwani. Kuna meza ambayo daktari ameweka dawa.

Kuna madaktari watatu, wanaonekana kushughulikia mgonjwa. Wote wamevalia barakoa. Kuna mto ambayo inatumika katika matibabu. Kuna taa ambayo inawaka. Kuna nguo ambayo wamevalia.

Kuna mtu mwingine ambaye anaonekana kuchota maji, kuna karai, kuna miti, kuna nguo ambayo imeanikwa na nyumba kando yake mahali mwanamke aliyesimama kuna.

Kuna daktari ambaye anaonekana kuwa anampea mtoto dawa. Mama mtoto amevaa barakoa, ameshika simu, ameketi. Kuna mzee ambaye amesimama karibu na mlango akiwa amevalia kofia na barakoa. Pia, kwenye ukuta kuna maandishi ambayo yameandikwa kueleza kuhusu matibabu.

Kuna daktari ambaye anashughulikia mtoto ambaye ako kwa mashini, kuna televisheni, kuna mashini ya kutumia katika matibabu ya watoto, kuna mwanamke ambaye anaonekana kua mjamzito. Kuna kiti.

Kuna mtu ambaye anaonekana kunyunyisia dawa shamba ama mimea kwenye shamba mtu huyu amefalia mtungi ya dawa kwenye mgogo yake ,shamba inaonekana kuwa kuna mimea na miti.

Kuna choo, kuna mtu ambaye anaonekana kuingia. Kando yake kuna maua ambayo imepandwa. Kuna seng'enge ambayo imetumika kueka ulinzi. Kwa umbali kuna mimea ya ndizi, kuna miti, kuna nyaya za stima , kuna nyumba ya ghorofa inayoonekana kwa umbali.

Kuna watu wawili wa kwanza akiwa daktari, anaelezea mwanamke huyu maelezo maalum. Kuna tarakilishi ama televisheni, kuna meza, kuna kitanda, kuna nguo ambazo zimeekwa juu.

Kuna watoto ambayo wanaonekana wanachota maji, maji inaonekana ni chafu, kuna mawe kuna mitungi ya maji, chini ni mchanga, pia kuna takataka katika maji.

Kuna watoto wawili ambao wanaosha mkono na maji inatoka kwenye mtungi ama mtungi nyekundu pia kuna nyumba nyuma yao na kuna gari kando yao pia kuna mtungi ambayo imewekwa kando inaonekana kuwa kuna maji pia watu wanaonekana wakiwa mbali.

Kuna watu ambao wamevalia barakoa, kuna watu ambao wameketi, kuna kiti, kuna meza, kuna kitabu kwenye meza kuna ambaye anaandika majina au rekodi ya watu wanaoingia kwenye laini kuna kuta ya simiti, kuna nyumba na ndani ya simiti hiyo kuna miti.

Kuna daktari wawili, kuna mashine ya kupima presha, madaktari hawa wanaoenekana kuwa wamevalia barakoa, pia kuna meza ambayo simu na karatasi imewekwa, kuna shelfu, kuna taa na maelezo kuhusu ofisi.

Kuna mtu mmoja anaonekana ni daktari akiwa anabeba dawa katika sanduku la dawa. Pia kuna maji inaonekana ni maji matamba. Kuna miti, kuna nyasi ambazo zimemea ama zimekuwa ndani ya maji. Pia, daktari huyu anaonekana kuwa amevaa kiatu chaa ambacho maji haiwezi kuingia.

Kuna mkono ama vidole ambavyo vimeshika dawa ambayo inaitwa MMR vaccine na pia kuna kuna siringi kuna sindano. Pia nyuma yake ni ni rangi ambayo ama ukuta ambao umepakwa rangi.

Kuna watu watatu wa kwanza kuna daktari na askari anaonekana kuwa ni mkuu wa kijiji, pia kuna maji ya kuoshea mkono inaonyesha kuna kitu ya kuchota maji ambayo inatumiwa kuosha mkono kuna sabuni pia watu wamevalia barakoa.

Kuna chupa tatu za dawa mbele zikiwa zinafanana, zote ziko na maelezo kuhusu matibabu ama dawa hizi ,kuna mbili ambazo zimepangwa ikiwa ni sampuli ya kupimia pia ikiwa na maelezo zake.

Kuna mtu ambaye anaosha mkono kwa tangi ambayo umeonyeshwa kuwa ni ya kuoshea mkono. Kuna pia sabuni ya kuoshea mkono, kuna maji, kuna kitu ya kuchota maji ambayo umetumia kuosha mkono. Kuna mlango kando yake.

Kuna watu, kuna nyumba, kuna miti nyuma yao, nyuma ya nyumba hizi, kuna mchanga chini, kuna viti, watu wamevalia kofia, kuna mwenye ameweka bagi nyuma ya mgongo yake, kuna anayeonekana anashika kuwa kitu hiki cha plastiki.